Duka moja ya kuuza bidhaa kadhaa kama vile mtindi, mayai, keki, mikate, maziwa na maji, imefunguliwa na tayari kuanza shughuli hiyo haraka iwezekanavyo. Ni pahali pasafi na yenye michoro mizuri ya kuvutia wanunuzi.

Biashara moja ya mtandao iitwayo Kopo kopo. Imefungua tovuti yao ili kuanzisha shughuli ya kupeana hela kwa mkopo. Jambo hili ni la maana kwa kuwa linasaidia watu ili waweze kupata pesa kwa urahisi lakini kulipa polepole baadae. Kina dada wengi wameamua kujaribu bahati yao vilivyo.

Ndizi ni chakula cha maana sana katika maisha ya binadamu kwa kuwa kinasaidia pande nyingi. Zimeiva vizuri na zinavutia macho ya muuzaji hata na mnunuaji pia. Ni bidhaa iliyojaa vitamini, inayosaidia kuzuia magonjwa madogo mengi. Zinauzwa kwa bei nafuu inayofaidisha watu wengi mno.

Magari mazuri yenye rangi tofauti na bei ghali, yameekwa dukani ili yauzwe kwa kuwa ni mali za thamana sana. Chuma zilizotumika kuziunda ni zile ngumu na hazikunjani kwa urahisi. Watu wanatembea wakiziangalia na kuchagua ile ambayo inampendeza.

Gari nyeupe yenye taa nzuri na nambari ya usajili inayoonekana vilivyo. Limesimamishwa kando ya barabara likisubiri kuendelea na safari kwa kuwa mwenyewe ameondoka kuenda dukani ili aweze kupata chakula cha kumwongeza nguvu wakati anapoendesha. Limeoshwa na ni safi bila hata doa sugu.

Magari ya aina tofauti yameekwa katika eneo fulani ili wanunuzi waweze kuyaona na kuyapigia bei. Ni masafi na yenye rangi nyeusi na pia kunazo zile za nyeupe na nyekundu. Jumba kubwa ndilo linalo miliki wauzaji wa mashine hizi. Nambari ya simu imeachwa hapo kwa utumizi wa shuguli unayo faa

Magari mazuri tena mapya, yako katika duka la uuzaji, likingoja wanunuzi waje wapige bei yao. Ni yenye bei ghali na chuma ngumu kwa kuwa hata ajali ikitokea kibahati mbaya, gari haivunjiki kwa urahisi. Yanavutia mno kwani yamewekwa kwenye jumba safi iliyo na ulinzi mkali.

Duka la kuuza nyama limejaa na wachinjaji kwa kuwa wako kwa kazi yao ya kila siku. Ni pahali pasafi na pana mali ya kuvutia mno. Nina uhakika kuwa wanunuzi hupenda hapa. Wamevalia koti nyeupe ili madoa ya damu isiwafikie kwenye nguo zao safi.

Bima ya matibabu imetoa matangazo ya kuwashughulikia wagonjwa wa kulazwa. Wamehakikishia watu kuwa watapewa ulinzi bora katika hospitali ya Jubilee. Malipo ni shilingi elfu sita na mia mbili kwa kila mwaka peke yake na nambari ya simu imeachwa pale kwa utumizi wa shughuli unaofaa.